Mama mchanga aliyevalia kope nyekundu amevalia mtoto mkononi. Naye daktari aliyevalia miwani, anaonekana kumpa mtoto tembe.

Mama mzee ameketi kwenye kiti, ameinamisha kichwa chake na kufunga uso wake kwa kutumia vidole, daktari amemshika na kumdunga chanjo.

Mgonjwa wa jinsia ya kiume ambaye amevalia barakoa ameshika kifua anaonekana kushughulikuwa na daktari au kupewa huduma ya kwanza.

Bango la daktari Galazinga mganga mashuhuri anashughulikia mapenzi ilizi na pamoja na dawa ukitaka kupata upige nambari 0745404504